Hili ni duka la kuuza bidhaa za kinadada. Humu ndani, kuna bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwenye rafu. Kuna mikoba za kila aina, kuna leso na pia kuna shanga la kueka shingoni.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Limeandikwa Safari. Kwa upande mmoja kuna nguo za wanaume. Upande mwingine una nguo za akina dada. Sakafu yake imetegenezwa kwa kutumia vigae ya rangi ya hudhurungi. Kuta zake zimepakwa rangi nyeupe.

Hii ni duka ya mavazi ambayo inajulikana kama Woolworths. Mbele imejengwa kwa kutumia glasi ili kuwezesha watu wanaotembea nje ya duka hili kuona bidhaa ambazo zinauzwa humo ndani. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Hii ni duka ya kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali ya mavazi ambayo yanauzwa humu. Sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae paa nalo limepakwa rangi nyeupe. Kuna suruali ambazo zinauzwa kwa bei ya mia saba.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za kinadada. Kuna bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa kwenye rafu. Jumba hili lina mwangaza wa kutosha. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Hapa mbele, kuna kofia ambazo watu huvalia ili kuzuia kuchomeka kwa jua.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali ya mavazi humu ndani. Kuna zile ambazo zinauzwa kwa bei ya mia moja hamsini ambazo ni shati. Juu yake, kuna mikoba za watoto za rangi aina tofauti tofauti. Pia kuna rafu ambazo hazina chochote.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali ya mavazi ambayo yamepangwa kwenye rafu. Hapa mbele, kuna kibandiko cha bei ambayo imeandikwa mia nane. kwa umbali kidogo, kuna ingine ambayo imeandikwa elfu moja na mia.

Hili ni duka la kuuza mavazi, linajulikana kama Woolworths. Sehemu ya mbele imejengwa kwa kutumia glasi ili kuwezesha wale watu ambao wako nje ya duka kuona bidhaa ambazo zinauzwa humu ndani. Sakafu na paa vimepakwa rangi nyeupe.

Hii ni duka ya kuuza mavazi. Humu ndani kuna mavazi ya aina tofauti tofauti. Kuna mahali ambapo pameandikwa Levis na mbele kidogo kuna nambari ambayo imeandikwa mia tano na moja.

Hili nio duka la mavazi, linajulikana kama LC Waikiki. Kuna aina mbalimbali za mavazi ambazo zinauzwa humu ndani. Mavazi haya yanauzwa kwa punguzo za asilimia tofauti tofauti. Kuna zile ambazo zinauzwa kwa punguzo ya asilimia hamsini, zingine kwa asilimia arobaini na zingine kwa asilimia thelathini.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbali mbali ya mavazi humu ndani. Pia kuna viatu ambavyo vimewekwa kwenye rafu. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Humu ndani, hakuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Linajulikana kama Think Twice . Kwenye kuta zake imeandikwa T2. Kuna aina mbalimbali ya mavazi kama vile za watoto, za wanaume na za kinadada. Sakafu yake imetengenezwa kwa kutumia vigae na paa limepakwa rangi nyeupe.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Kuna aina mbalimbali za mavazi. Sakafu ya duka hili limetengenezwa kwa kutumia vigae. Kwenye paa, kuna taa ambazo zinawaka. Paa la jumba hili limepakwa rangi nyeupe.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Humu ndani kuna aina mbalimbali za mavazi. Sakafu ya duka hili limetengenezwa kwa kutumia vigae. Kwenye paa kuna taa ambazo zinawaka. Paa lenyewe limepakwa rangi nyeupe. Humu ndani kuna mwanga wa kutosha.

Hili ni duka la kuuza miwani za urembo. Hapa nje kuna mwonyesha mitindo uliowekwa ukiwa umeshikilia mkoba. Pia umevalishwa miwani ,mkufu shingoni, bangili na shati la wanawake. Kwa umbali kuna puto ambazo zimetumiwa kupamba duka.

Hili duka linauza nguo za ndani za kina dada kama vile suruali na kanchiri. Zote zimetundikwa katika rafu aina mbalimbali.

Duka hili linauza mavazi ya kina dada, kuna aina mbalimbali za nguo ambavyo vimewekwa kwenye mfunzo wa nguo. Tunaona sweta ya poncho, shati, vazi kamili dera na suruali ndefu. Kuna vibao ambavyo vimeandikwa sale , chumba hili limetengenezwa na glasi ili kuonyesha wanachouza na kuleta mwangaza vizuri.

Humu ndani ambapo panakaa kama duka, kuna viatu aina tofauti ya wanaume, kila na rangi yake, imeekelewa juu ya masanduku.

Duka hili la mavazi lina bidhaa za kila aina. Katikati kuna seti ya sofa ya ngozi na nyuma yake kuna rafu ya glasi ambayo imewekwa mashati. Mbele ya kiti, kuna viatu za wanaume. Kwenye upande mwingine, kuna bidhaa kama mikoba, koti na nguo za wanawake.

Duka hili ni la kuuza mavazi ya wanaume. Kwenye kabati, suruali mingi za rangi tofauti zimepangwa. Zinauzwa kwa punguzo la asilimia arobaini. Shati pia zinauzwa na vimepunguzwa kwa asilimia hamsini na tano. Kuna koti za suti pia ambazo zimeanikwa.

Duka hili linauza bidhaa za aina mbalimbali. Juu kabisa kwenye rafu, kuna vikombe maridadi na sanaa zingine za mapambo kama vile vyombo vya kuweka maua. Kuna mavazi pia kama vile rinda na dera pamoja na mkoba wa makonge. Pia kuna picha ya kisanii uliowekwa kwenye ubao.

Duka hili la mavazi linajulikana kama LEVIS. Humu ndani kunauzwa manguo za kina dada ambazo zinazojulikana kama Calvin Jeans kwa lugha ya kimombo. Pia tunaweza kuona kua kuna vazi kamili ya wanawake na blauzi. Chumba chenyewe kina mwangaza mzuri unaosaidia kuona vizuri kile kinacho-uzwa

Hili ni duka dogo ambapo vitu mbalimbali kama vile viatu vya wanaume, mikoba, shati, koti vinauzwa. Tunaona kuna rafu ya gilasi na pia kuna viti.

Kliniki hii ya macho ina miwani aina tofauti tofauti ambazo zimewekwa kwenye rafu za rangi ya dhahabu. Na juu yake kuna picha za watu aina mbalimbali.

Duka hili linajulikana kama Mirosa Classy Collections na wanauza aina mbalimbali za manguo kama vile paka, sweta, shati, suruali ndefu, vazi kamili na hapo kando kuna mikoba ambazo pia zinauzwa.

Hii ni duka la mavazi na wanauza aina, mbalimbali za manguo kama vile jinzi au jini, mashati za mikono ndefu, pia kuna vya mikono fupi, hapo mbele kuna meza, ambapo wameeka, manguo na kwenye rafu, inaonekana wana punguzo la asilimia arubaini.

Duka hili la manguo halina msongamano kwasababu katikati kuna rafu tatu pekee ambavyo vimepangwa vikiwa havijakarabiana. Kwenye upande wa ukuta kuna makoti za suti za wanaume alafu juu yake kuna mashati. Chumba hiki kimepangwa vizuri na una mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka la kuuza mavazi ya wanaume. Naona shati za mchoro zilizo na rangi tafauti. Kwenye rafu, kuna manguo mengine ambayo yamekunjwa. Mezani kuna mengine ambayo yametandikwa. Pia kuna sanamu ambayo imevalishwa suruali ndefu. Bidhaa zinauzwa kwa punguzo ya asilimia arubaini.

Hii ni duka ambayo inajulikana katika lugha ya kimombo kama boutique. Humu ndani kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali kama vile: shanga ya shingo, mikoba, utepe na miwani za jua.

Hili ni soko la kuuza magari. Hapa mbele kuna gari moja ambayo ina rangi nyeupe, ni ya aina ya Subaru. Sahani yake ya nambari ni KCE 982P. Kwa umbali kidogo kuna magari mengine. Soko hili limezuiliwa kwa kutumia ua ambao umejengwa na mawe. Nyuma ya soko kuna jengo.

Hili ni soko la magari. Hapa mbele kuna magari matatu madogo ambayo yamepangwa. Yameegeshwa kwenye lami. Nyuma yake, kuna jengo ambalo limepakwa rangi ya kijivu.

Kuna magari mawili madogo ambayo yamo humu. Kuna chumba moja ambayo imeandikwa, aireef, pia imeandikwa kwa kutumia maandishi ya kiarabu. Chumba hicho kimepakwa rangi nyeupe. Hapa mbele kuna sehemu ambayo imetengenezwa kwa kutumia vigae.

Hapa mbele kuna gari ambayo ni ya rangi nyeupe. Gari lenyewe limeegeshwa mbele ya nyumba moja ambayo imeandikwa, hill court. Nyumba hiyo imejengwa kwa kutumia mawe na kando yake kidogo kuna nyumba ingine ambayo paa peke yake inaonekana.

Uwanja huu una magari mengi madogo, watu wanaonekana wakitembea tembea na wengine wamesimama. Kwa umbali kuna hema nyeupe ambazo zimetundikwa, mbele kidogo kuna ua la waya ambalo limeanguka.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari. Gari hili lina viti nyeupe. Sakafu yake ni nyeusi. Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani. Kwa umbali kidogo, kuna lori ambayo inaonekana na ina rangi ya kijani.

Gari hili ni la rangi ya kijivu. Limeegeshwa kwenye changarawe. Nyuma yake kuna miti, kwa umbali kidogo kuna gari nyeupe ambayo inaonekana. Jua linaonekana likiwa linawaka.

Kwenye uwanja huu ,kuna magari matano zilizo na rangi tofauti. Kuna moja huko nyuma ambayo wakati mwingi unatumika kubeba abiria. Kando yake kuna gari la kubeba mizigo. Nyasi zimekatwa vizuri na kwa umbali kidogo kuna miti. Hali ya anga ni tulivu na hakuna mawingu.

Hii ni soko ya magari. Kuna mwanamume ambaye amesimama kando ya gari. Gari ni nyeusi, na huyo mtu amevalia suti nyeusi, na shati nyeupe. Pia ana nywele ndefu. Soko hili limejengwa kwa kutumia glasi, ili kuleta mwangaza ndani ya soko.

Hili ni soko la kuuza magari, humu ndani, kuna magari mengi ambayo yamepangwa. Katikati, kuna njia, gari ambazo ziko mbele ni za rangi nyeusi. Sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae nyeupe, paa pia ni nyeupe na kuna mataa,. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Gari hili nyeupe liko barabarani nambari yake ya usajili ni k d g 7 9 5 s . Kuna nyaya za stima ambazo ziko kando yake na kuna miti ambazo pia zinaonekana na jua linaonekana kuwaka. Anga limetulia. Kando kidogo kuna ubao wa matangazo.

Gari hili la kijivu ni ya aina ya Toyota Hiace, limeegeshwa kwenye uwanja ambao umetengenezwa kwa kutumia kokoto. Kwa umbali kuna magari mengine. Kando kidogo kuna nguzo ya mawe. Kuna miti pia ambayo yanaashiria kwa hali ya anga ni tulivu. Mawingu pia ni machache.

Haya ni matairi nne ya gari. Yamewekwa kwenye sakafu ambayo imetengenezwa kwa kutumia saruji. Yanasafishwa kwa kutumia maji na Omo. Kwenye ule upande mwingine, kuna sakafu ambayo imebomoka.

Kwenye uwanja huu, kuna magari mengi madogo ambayo yameegeshwa. Kando ya hizo magari, kuna watu ambao wamesimama. Kuna mwanadada mmoja ambaye ameshikilia sahani ya chakula ameketi kwenye nyasi. Nyuma yake kuna sahani ingine ambayo imewekelewa chini.

Hili ni soko la kuuza magari. Kuna magari mengi madogo ambayo yamepangwa. Kati ya hizo magari, mawili ni mekundu na kuna moja ambayo ni ya rangi nyeupe. Zingine ni ya rangi nyeusi na kijivu.

Hapa ni mahala pa kuuza magari. Kuna magari tatu ambayo yako humu ndani. Kwenye ukuta, kuna picha moja ya gari ambayo imebandikwa. Kuta zake ni nyeupe. Kuna mhudumu ambaye amesimama nyuma ya kaunta, na sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae.

Hapa mbele kuna gari moja ambayo, ni ya rangi ya kijivu. Gari lenyewe ni ndogo. Nyuma yake kidogo, kuna gari lingine ambalo limeegeshwa. Kando kuna majengo ambayo yamejengwa kwa kutuma mawe. Kuna sehemu katika hio jengo ambayo imepakwa rangi nyeu.

Mtu huyu amevalia saa mkononi. Ameshikilia sehemu ya nyuma ya gari ambayo ina rangi nyeusi. Mtu mwenyewe amevalia nguo ya rangi nyeusi pia. Sakafu ina rangi nyeupe.

Kuna gari mbili ndogo ambayo yameegeshwa kwenye uwanja huu. Kuna watu wawili ambao wamesimama nyuma ya gari moja. Kuna mwanaume mmoja hapa mbele ambaye amevalia koti nyeusi anaonekana akitembea kuelekea mahali ambapo gari hilo liko. Nyuma yake kuna miti ambazo zimepandwa.

Gari hili ni la kusafirisha watalii. Ina rangi ya kijani, imeandikwa Leisuredeals Tours&Safaris . Kuna nambari ambayo imeandikwa hapo, ili mtu akihitaji kusafirishwa kwa kutumia gari hili anaweza kupiga ama kuandika anwani. Nyuma kidogo, kuna mlima ambao una mawe.

Gari hili ni la aina ya Volkswagen Tiguan R Line, iliyoundwa mwaka wa 2017. Haujabandikwa sahani ya nambari. Kwenye kioo cha mbele, kuna maandishi ambayo yameandikwa kwa kutumia chaki manjano. Halafu mbele kidogo, kuna mahali ambapo pameandikwa inauzwa na duka la Hill Lane Auto shop.

Wanaume hawa wawili wamesimama. Wanaonekana kuwa na furaha na wanasalimiana. Kuna gari nyeusi kule kando na Kwa umbali kuna ingine nyeupe.

Gari hili nyeupe ambayo sijui ni aina ya gani limeegeshwa katika maegesho ya magari kwenye jengo ambayo inaonekana kuwa ni kama ni ya gorofa.

Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu kwa sababu miti yametulia kuashiria kuwa hakuna upepo. Kwenye uwanja huu, kuna magari madogo yaliyo na rangi tofauti ambayo yameegeshwa.

Hali ya anga ni tulivu, na kwenye barabara kuna lori ambayo inasafirisha magari, kama kumi, ni ya rangi ya manjano, alafu kuna miti, na kuna uwanja.

Hili gari nyeupe iliyo na mchoro waa mbwa mwitu, imeengeshwa mahali ambapo panakaa kama nyumba. Kando yake kuna pipa la kutupa takataka, na juu yake kuna taa ya jua

Kuna magari matatu ambayo yameegeshwa kando ya msitu. Kwenye lila la katikati kuna mwanamke ambaye amesimama na milango zimefunguliwa. Gari mmoja ni ya aina ya tuktuk na wanaume wawili wanaonekana wakitembea tembea.

Hili gari nyeupe ambayo sahani yake ya nambari ni 'KDR 963V' limeegeshwa katika uwanja mkubwa. Nyuma yake kuna nyumba ambayo imejengwa na mbao. Kwa umbali, naona kikomo cha kasi ni thelathini.

Gari hili ambayo na sahani yake ya nambari ni KDR 663V limeegeshwa kando ya barabara. Kwa umbali tunaona jengo refu ambayo ina duka ya m pesa.

Gari hili ni la rangi ya kijivu na sahani yake ya nambari ni KBC 809P. Limeegeshwa kwa lami ya mabati ya cabro . Nyuma yake kuna maduka kadhaa kama Safaricom Data na Benki ya Co-operative.

Hiki ni chumba cha maonyesho ya gari. Kuna magari mawili ambayo tunaweza kuona. Gari moja ya kijivu , ni ya aina ya Prado Landcruiser. Paa ni nyeupe na huku ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Kuna magari mengi ambayo yameegeshwa kwa uwanja. Nyuma yao kuna ua la maua ambayo imezingira nyumba ya mbao. Gari ambalo linaonekana vizuri ni nyeupe. Sahani yake ya nambari ni KDA 650E ni ya kampuni ya Progressive Credit ambayo inapeana mkopo. Wamepeana nambari yao ya kutuma ujumbe mfupi. Mbele kidogo kuna nyasi ambazo zimemea.

Hili ni chumba cha maonyesho ya gari. Kuna magari mengi madogo ya aina na rangi tofauti. Katikati mahali ambapo naamini kuwa ni mapokezi kuna meza nyeupe iliyo na tarakilishi mbili, pia kuna kifaa cha kijani ambayo natumai kuwa ni maua ya mapambo.

Gari hili nyeupe ni aina ya Volkswagen Tiguan Earthline. Iliundwa mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. Haujabandikwa sahani ya nambari. Kwenye kioo cha mbele, kuna maandishi ambayo yameandikwa kwa kutumia chaki manjano. Alafu kando ya barabara kuna miti mingi, vikingi vya stima na mabango ya matangazo.

Kuna magari mengi nyeusi zimepangwa nje ya jengo ambalo halijapakwa rangi. Ua lake ni la mawe na lina waya ya wembe. Gari ambalo lipo mbele ni la Subaru na sahani yake ya nambari ni KCQ 052X.

Gari hili nyeupe limeegeshwa katikati ya barabara na sahani yake a nambari ni KDH 990J.Nyuma yake tunaona kuna mlango wa bluu.

Hili ni soko la kuuza ndizi. Kuna ndizi mingi ambayo yamewekelewa kwenye meza ambavyo vimejengwa kwa kutumia mbao. Humu ndani kuna wanunuzi na pia wauzaji. Kuna pia bidhaa ambazo ziko kwenye magunia.

Picha hii inaonyesha duka lililojaa bidhaa za sanaa za kiafrika, kama vile sanamu za mbao na vinyago. Bidha hizi zimepangwa kwenye rafu na ukutani, zikionyesha aina mbalimbali za mitindo na maumbo. Mandhari ya duka hilo linaashiria utamaduni na ufundi wa kiafrika.

Hii ni soko. Humu ndani, kuna aina mbalimbali ya bidhaa ambazo zinauzwa. Kuna pia vyakula. Kwa umbali kidogo, kuna majengo marefu ya ghorofa. Kuna watu ambao wanaonekana wakitembeatembea huku wakinunua bidhaa nna kuna wale ambao wanauza bidhaa zao.

Hili ni soko. Humu ndani, kunauzwa viatu ambavyo vimepangwa kwenye mistari. Pia kuna nguo ambazo zimeanikwa. Kuna watu ambao wanatembeatembea wakionekana wakiwa katika kwenye shughuli za kununua, huku wengine wakiuza.

Hili ni soko ya kuuza chakula. Kuna aina mbali mbali vya vyakula kama vile: nyanya, pilipili hoho, vitunguu na viazi. Kuna mama mmoja ameketi kwenye kibanda, huku ameshikilia karai ambayo ina mbaazi ya kijani. Kwa umbali, kuna watu ambao wanaonekana wakinunua vyakula.

Hili ni soko. Hapa mbele kuna ndizi ambayo yametandikwa kwenye gunia. Ndizi haya yameiva vizuri, yana rangi ya manjano, yanaonekana kuwa ni ndizi za aina mbalimbali.

Hili ni soko ya kuuza chakula. Kuna vyakula vya aina mbalimbali kama vile matunda na karoti. Kwenye kibanda kimoja, kuna ratili ambayo inatumika kupima bidhaa. Watu wanaonekana wakiwa katika shughuli mbalimbali, huku wauzaji wakiuza bidhaa zao na wanunuzi pia wakiwa katika pilkapilka za kununua.

Kitroli hiki chenye magurudumu matatu ni cha kuuza mayai. Kimeandikwa farmers choice na kina mwavuli. Kando yake kuna meza ambayo ina mikebe iliyowekwa kachumbari. Huko nyuma kuna magari mawili madogo na kuna soko ambalo paa laki ni la mabati. Sokoni humo kunauzwa mikoba na mavazi.

Hili ni soko. Sokoni humo mnauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Kuna vyakula na nguo, kuna pia mikoba ambavyo mtu anaweza kununua aweke bidhaa zake ambazo amenunua. Kuna pilipili, vitunguu na matunda za aina mbalimbali.

Hii ni soko ya ndani ambayo inaonyesha vitu mbalimbali ambavyo vimetengenezwa kwa mikono. Kwa upande wa kulia, muundo wa mbao ambao hushikilia shanga nyingi za rangi mbalimbali ikiwa pamoja na nyekundu, buluu, njano na nyeusi. Kuning'inia kutoka kwa upande wa kushoto wa vibanda kuna mifuko mingi iliyofumwa kwa rangi nyingi kama vile mistari mieupe na njano.

Kuna jengo moja ya ghorofa ambayo inaonekana kwa umbali. Katikati kidogo kuna soko ya city market . Kwenye barabara kuna watu ambao wanaonekana wakitembeatembea. Kando ya City market kuna duka moja ambayo imeandikwa marwa city restaurant .

Hii ni soko la maua na kwenye hema ya kwanza ambayo ni ya kijani tunaona kuna wauzaji wawili. Mmoja wa kike, mwingine wa kiume na wote wamevaa aproni za rangi ya bluu.

Hili ni soko na lina vibanda viwili vya mwavuli. Kibanda kimoja kina viti viwili vya plastiki. Kile kingine kina maua lakini mwuzaji hayuko. Inaonekana ni usiku na hakuna mwangaza wa kutosha. Vyumba vya ghorofa vinaonekana kwa umbali kuwa viko gizani.

Hii soko ya kuuza chakula ina vyakula mbalimbali kama matunda, nyanya, maembe, ndizi. Kuna mtoto, watu wakubwa na kuna wale pia ambao wanauza nafaka.

Duka hili la kuuza nyama lina wauzaji wasita , watano wakiwa wa kiume na mmoja ni wa kike. Kule juu picha za waliokuwa rais wa Kenya zimetundikwa.

Soko hili ni la kuuza bidhaa mbalimbali ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia shanga kama vile: mfuku wa shingo, bangili, vifundo vya mguu. Kuna zile ambazo zimetundikwa kwenye ukuta na kuna vile ambavyo viko katika gunia.

Hii ni soko ya kuuza bidhaa za utamaduni. Hapa mbele naona sanamu za twiga. Pia kuna aina mbalimbali za picha za kisanii, mkoba uliotengenezwa kwa mkonge na chini yake kuna ngao. Kwa upande wa kulia, naweza kuona uteo na vazi kamili ya kina dada. Watu wanaonekana wakiwa kwenye pilka pilka za ununuzi na muuzaji mmoja amesimama.

Hili soko la kuuza matunda, lina mananasi ambayo yamekatwa na mengine hayajakatwa. Chini kuna kreti mbili nyekundu, alafu kando kuna gunia ya kijani.

Hapa mbele kuna bwawa la kuogelea. Lina maji masafi ya rangi ya samawati na ukingo wake ni wa vigae. Nyuma yake kuna nyumba kubwa ambayo inaonekana, nyumba yenyewe ina madirisha mengi. Kwa upande wa kulia wa bwawa, kuna viti vya kupumzika.

Hapa mbele kuna jengo moja ambayo limeandikwa BigShop To Let kwa upande mmoja na lina nambari ya simu. Kwa upande mwingine, kuna mahali ambapo pameandikwa (Jandebi finer Service Limited). Nyuma yake, kuna jengo moja ya ghorofa ambalo sehemu yake ya juu imejengwa kwa kutumia mabati iliyopakwa rangi ya buluu.

Hili ni jengo la ghorofa. Limepakwa rangi ya hudhurungi. Lina madirisha mengi ambayo yametengenezwa kwa kutumia glasi. Lina ghorofa tatu ambazo zinaonekana. Kwa umbali kidogo, anga inaonekana kuwa na rangi ya bluu.

Jumba hili la ghorofa linaitwa Symphony Residence na linapatikana Lavington. Kuna ubao ambao umebandikwa katika kando yake. Unaonyesha kuwa mauzo yanaanzia dola milioni arubaini . Pia nambari yao ya simu na tovuti imeandikwa hapo. Kwenye paa la jengo hili kuna antena ya mawasiliano.

Haya ni majengo manne ya ghorofa, vyumba hivi vimejengwa kwa kutumia mawe. Vinaonekana kuwa havijakamilika kwasababu dirisha baado havijawekwa vioo. Kwenye paa moja kuna mtu ambaye amesimama. Kuna nyaya za stima ambazo zinapita kando ya jumba hili. Kuna ubao ambao umeandikwa George Tenders and Fries na lina ua ambao umejengwa kwa kutumia mabati.

Hapa mbele kuna barabara ya lami. Katikati, kuna uwanja mdogo ambao umemea nyasi na kuna mti mdogo ambao unonekana ukiwa umekauka. Kwa umbali kidogo, kuna majumba kadhaa ambayo yamejengwa vizuri na kupakwa rangi. Yamezingirwa kwa kutumia ua wa mawe. Kando kidogo, kuna jengo ambalo halijakamilika.

Hapa mbele kuna ua ambao umetengenezwa kwa kutumia waya. Katikati, kuna uwanja ambao una nyasi ambazo zinaonekana zikiwa zimekauka. Nyuma yake kuna nyumba moja ambayo ina paa la hudhurungi na imezingira kwa kutumia kuta ya mawe.

Chumba hiki ni cha ghorofa .Lina madirisha mengi. Mbele yake kuna sehemu ambayo imetegenezwa kwa kutumia vigae. Imezugukwa na ua ambao ni wa mimea. Kwa umbali kidogo kuna vyumba vingine ambavyo vimejengwa kama hili ambalo liko humu mbele.

Kuna vyumba ambavyo vimejengwa huku. Vimepakwa rangi nyeupe. Inaonekana kuwa hii ni mali ya kampuni ya usimamizi wa mali. Kando ya jengo moja, kuna gari ambalo limeegeshwa. Na kuna vigai ambavyo vimetumika kutengeneza barabara katikati ya mavyumba hivyo.

Hapa mbele kuna matawi ambayo yameanguka na yamekauka. Kuna uwanja ambao una ndizi na mimea mingine ya aina mbalimbali. Kwenye upande wa kushoto, kuna ghorofa ambayo upande moja ni wa manjano na mwingine ni wa kijivu, na kwenye upande mwingine kuna ghorofa pia ambayo iko nyuma ya mimea.

Kuna majengo mawili marefu. Kila jengo limepakwa rangi za aina tofauti. Majengo haya yamejengwa kwa kutumia mawe. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu na jua linawaka.

Jengo hili lina ghorofa nne. Sehemu ya chini ya ghorofa hii lina maduka mengi. Kuna moja ambayo imeandikuwa Tosh Meat Master. Jengo hili limepakwa rangi, linaitwa EM4 Apartment.

Jengo hili ni la ghorofa, limeandikwa Mialemabati. Karibu na paa, pameandikwa Three Unit Complex. Vyumba hivi ni vya kukodisha. Kuna nyaya za stima ambazo zinapita kando ya chumba hiki.

Jumba hili ni jengo la kuishi, limepakwa rangi ya hudhurungi, lina paa na ghorofa na madirisha mengi, lina lango la chuma na barabara ya lami au eneo ya maegesho linaonekana mbele, kuna baiskeli ambazo zimeegeshwa karibu na lango.

Ghorofa hili la nyumba ya makazi inajulikana kama 'REGINA PLAZA' . Kwenye paa kuna tanki mbili za maji. Limezungukwa na ua la mabati ambayo chini yake kuna mbao zimewekwa.

Hili nyumba bado halijakamilika na imeshikanishwa na ukuta. Hapo kando tunaona nguzo ya umeme na pia kuna nyaya za stima. Kuna moja inaonekana imeingia kwenye hili jengo, alafu mlango wake ni nyeusi na kule kando pia, tunaona lingine.

Jumba hili ni la ghorofa na limepambwa vizuri. Umezingirwa na ua la mawe ambayo ina fusi ya reza. Kando yake, kuna ukuta mwingine mrefu. Kwa umbali, miti yanaonekana yakiwa yametulia, kuashiria kuwa hakuna upepo.

Jumba hili limejengwa na kurembeshwa vizuri. Maua yaliyopandwa kuzunguka yamekatwa vyema. Kwenye paa lake kuna tanki ya maji. Kwa kona kuna ndizi kwa sababu matawi yanaonekana kidogo.

Ubao huu wa matangazo ni wa Hayat Heights ambayo ni kampuni ya usimamizi wa mali. Inaonyesha kuwa ujenzi haujakamilika. Mnunuzi anaweza kulipa kwa muda wa miezi thelathini. Bei inaanza kutoka milioni nane na majengo haya vina vyumba viwili vya kulala kila moja ikiwa na nyumba ya watumishi.

Nyumba hili ni maridadi na imepakwa rangi ya waridi, na paa lake limeonekana kuwa nyeusi. Hapo nje kuna aina mbalimbali za mimea ambazo zimepandwa kama vile maua na ndizi.

Hili ni duka la kuuza samaki. Juu karibu na paa kuna mahali ambapo pameandikwa Fishmonger. Kuna skrini pia ambazo zinaonyesha pia kuwa humu ndani kunauzwa samaki. Kuna rafu ambazo zina bidhaa. Ukuta zimepakwa rangi nyeupe.

Hii ni duka kubwa. Sehemu ambayo tumeonyeshwa ni mahali ambapo mayai yanauzwa. Ni za kampuni ya Isinya eggs na zimepangwa kwa rafu zikiwa zimewekwa kwa trei. Zina bei tofauti kulingana na idadi yao. Zote zinauzwa kwa bei iliyo na punguzo.

Hili ni Duka kuu na huu ni sehemu ambao kunauzwa nyama. Kunaweza kuona kuwa wanauza nyama ya kila aina kama vile kuku na ng'ombe. Kuna wauzaji wawili na kuna mnunuzi wa kike ambaye amesimama wakinongo'nezeana.

Kuna jengo la ghorofa. Jengo hili lina maduka mengi kama vile Quickmart , Bata , Baus optical , ambayo ni ya kuuza miwani na ashleys . Mbele yake kuna magari mengi na kuna watu wanatembea tembea mbele.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo nafaka zinauzwa. Hapo juu, imeandikwa Nuts & Cereals. Kwenye rafu, kuna nafaka za aina mbalimbali ambazo zimepangwa na zimewekwa kwenye mikebe.

Hili ni sehemu katika duka kuu. Mahali ambapo panaonekana, ni mahali ambapo panauzwa mchele. Kuna aina mbali mbali za bidhaa ambazo zimepangwa kwenye rafu .Duka hili lina sakafu ambayo imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hili ni duka kubwa ya Cleanshelf . Sakafu yake imetengenezwa kwa kutumia vigae nyeupe na kwa upande mwingine ni vigae ya rangi ya hudhurungi. Kuna mhudumu mmoja ambaye amesimama kando ya rafu ambayo imepangwa mafuta ya kupika. Kuna ubao ambao umeandikwa 3 na chini yake imeandikwa water, soda, juices, bread, snacks, biscuits .

Huu ni sehemu wa ndani katika duka kubwa. Hapa mbele, kuna mikate ambazo zimepangwa. Kando yake, kuna mikebe za asali ambazo zimewekwa mezani. Kando ya asali, kuna rafu ambazo zimewekwa matunda na nyanya. Nyuma ya mikate, kuna nafaka.

Hii ni sehemu katika duka kubwa. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zimewekwa kwenye rafu. Kuna wahudumu ambao wako tayari kuhudumia wateja. Wateja nao wanaonekana wakifanya ununuzi. Sakafu ya duka hili limetengenezwa kwa kutumia vigae.

Hii ni sehemu katika duka kubwa. Mahali ambapo pameonyeshwa ni mahala ambapo panauzwa vifaa vya elektroniki. Kwenye rafu, kuna runinga ambazo zimepangwa. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hili ni duka kubwa yaCarreFour, hapa mbele, kuna toroli ambayo, ina mafuta, kando yake, kuna rafu ambayo imewekwa matunda, watu wanaonekana wakitembea tembea humu, wakinunua bidhaa, sakafu ya duka hili limetengenezwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hii ni sehemu katika duka kubwa. Sehemu ambapo panaonekana ni mahali ambapo panauzwa vifaa kama vile baiskeli za watoto. Pia kuna viti vya plastiki. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kina mwanadada mmoja ambaye amevalia barakoa.

Hili ni duka kubwa. Sehemu ambayo tumonyeshwa ni mahali ambapo pana uzwa majarini kama vile blue band na prestige. Kuna mhudumu ambaye ameinama huku akipanga vitu na nyuma yake kuna watu awili ambao wamesimama. Mmoja ni wakike na mwingine ni wakiume. Chini kabisa kwenye rafu, mayai zimepangwa kwa trei. Kwenye paa ma taa zinawaka na sakafu limetengenezwa kwa kutumia vigae.

Hili ni duka kubwa. Kuna aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinauzwa humu ndani. Mahala hapa ambapo panaonekana mbele, ni mahali ambapo panauzwa vifaa ambavyo vinatumika wakati mtu anafanya zoezi. Vifaa hivi vimeekelewa juu ya zulia ambayo ina rangi ya kijani.

Hili ni duka kubwa, sehemu ambapo tumeonyeshwa ni mahali pakuuza mboga, kuna aina mbali mbali za, mboga, kila moja limeandikwa jina na lina bei yake, kuna mtoto mdogo ambaye amesimama kando ya rafu.

Hili ni duka kubwa. Tumeonyeshwa sehemu ambazo zinauzwa bidhaa mbalimbali. Kuna mahali ambapo mikate zinaokwa. Pia kuna sehemu ambayo maziwa inauzwa na kuna sehemu ambapo matunda na mboga yanauzwa. Jengo hili lina mataa kwenye paa.

Hii nikubwa duka ambayo halina mwangaza wa kutosha. Kwa umbali, kuna sehemu ambayo wanauza mikate. Kuna mteja mmoja ambaye amesimama hapo na wahudumu ni wawili. Kando ya rafu ya bidhaa za maziwa, kuna mhudumu ambaye anafanya usafi. Nyuma yake pia kuna nafaka ambazo zimewekwa kwa ndoo.

Hili ni duka kubwa na tunaonyeshwa sehemu ambayo wanauza mikate, keki, nafaka na maziwa. Pia tunaweza kuona kuwa kuna watu wamesimama kule mbele alafu juu kuna aina mbalimbali za taa.

Hii ni duka kubwa ya Carrefour. Ukuta wake ni wa glasi, paa na sakafu vikiwa na rangi ya maziwa. Bidhaa zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna nafasi sahihi ili kuwezesha urahisi wa harakati. Kuna mhudumu mmoja ambaye amesimama kwa dawati nambari kumi akibonyeza tarakilishi.

Tuko katika duka kubwa kwenye sehemu ambapo panauzwa viungo vya kutengenezea vinywaji kama kahawa na Milo. Kule mbele kuna watu ambao wamesimama natumai wanafanya ununuzi wa vitu.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo mtu anaweza kupata bidhaa za usafi. Sakafu yake imetengenezwa kwa kutumia vigai nyeupe. Kuna sehemu ambayo imepasuka. Hapa mbele kuna unga za kila aina zinazotumika kuosha nguo. Pia kuna sabuni za kusafisha choo kwa umbali kuna unga za kupika ugali zimepangwa kwa rafu.

Hii ni duka kubwa ambayo inauza bidha za aina tofauti. Hapa mbele kuna vitambaa vya ndani vya mabega ambavyo vimevalishwa kwa sanamu, kando yake kuna miti ya mapambo, Katikati kuna rafu ya vitabu. Kwa umbali kuna viti vya plastiki na samani zingine. Kwenye paa, taa zinawaka.